Hapa ni soko la matunda, naona kuna matunda kadhaa; kuna maembe, kuna paipai, kuna ndizi, kuna wachuuzi, na kuna wanaouza na wanaonunua.

Hili ni appu ya Mpesa inatumika sanasana kwa watu wanao simu ya kisasa yaani simu ya smartphone naona akona balansi ya elfu sitini na nane

Hizi unazoziona hapa ni viatu, ama ukipenda kuziita akala inayotengenezwa sanasana na wamaasai lakini sikuizi yanatengenezwa na mtu aliyenauwezo wa kuitengeneza, unayemwona hapo ni muuzaji anayetengeneza.

Hapa panakaa kibanda pa kuuzia viatu. Kuna viatu vya aina kadhaa na sana sana ni viatu vya, vijana barobaro wanao zipenda sana sana hizi.

Hapa naona kuna wachuuzi wa kitunguu, naona kuna lori imebeba vitunguu na zina kuja kuuza hapa hivi. Naona kuna mama hapo hivi amesimama kama ni yeye anauza hizi vitunguu, naona kuna magunia kadhaa na vitunguu hapa.

Hapa panakaa duka la matunda kuna matunda kadhaa na kuna mkebe ya zesta na kuna karatasi ya kaki hapo kando yake kuna matunda kama vile chungwa, maembe na parachichi.

Hile ni duka la kuuza vifaa kadhaa naona kuna mabeseni hapo nje, kuna gunia limelazwa chini na kuna kiti kimekaa kuna mama mboga alikuwa anakata mboga akiketi kwenye kiti hicho. Kuna makaratasi za kaki na pia naona ni mahali pa kuuza bamba hapa na M-Pesa pia.